Rundo la vitabu vya shule ya msingi vikiwa vimepangwa vinaonekana kuwa na rangi tofauti hasa za kijani na rangi nyeupe